Hii ni wodi ya hospitali yenye vitanda vingi na vifaa vya matibabu ambapo mhudumu wa afya aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga anarekebisha drip ya mgonjwa. Baadhi ya vitanda vimekaliwa na wagonjwa huku vifaa vya ufuatiliaji wa afya vikiwa vimewekwa karibu.

Hili ni tukio la ukaguzi wa kiafya katika eneo la wazi ambapo mtu aliyevaa fulana ya buluu na fulana ya ndani nyeusi anatumia kifaa cha kushika mkono kupima joto la mtu mwingine aliyevalia fulana ya kijani na nyeupe . Wote wamevaa barakoa kuashiria tahadhari dhidi ya maambukizi.

Hili ni tukio la upasauji linalofanywa na kikundi cha wataalamu watano wa afya wote waiwa wamevalia mavazi ya kawaida ya chumba cha upasuaji. Nguo za kijani, barakoa na kofia za usalama. Wamejikusanya kuzunguka mgonjwa aliyezidiwa usingizi kwenye meza ya upasuaji ukizingatia kwa makini hatua ya utendaji.

Hii ni mazingira ya maabara enye watu wawili waliovaa makoti meupe ya maabara, moja ameketi mezani akisoma au kuandika kwenye taftari huku mwingine akiwa karibu na dirisha akifanya kazi na vifaa vya majaribio kwenye counter . Rafu za maabara zimejaa box na vifaa mbali mbali vya sayansi na mwangaza wa asili inaingia kupitia dirisha.

Mtu mgonjwa amelala kwenye kitanda cha hospitali akihudumiwa na mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya kinga kuna mashine za kitabibu na vifaa vya kupimia hali ya mgonjwa ikiashiria utunzaji wa kiafya katika mazingira ya matibabu ya dharura au uangalizi maalum.

Hili ni tukio la huduma ya afya ya jamii. Mtoto mdogo anachunguzwa na mmoja wa watu waliovaa fulana za bluu. Mwingine amemshika mtoto kwa upole ikiashiria utulivu na usalama. Kuna kifurushi cha vifaa vya matibabu sakafuni, na chumba kinaonekana kuwa cha kawaida chenye kuta za bati na mabango ya elimu.

Hili ni gari la huduma ya afya linalobebeka lenye nembo ya Beyond Zero Mobile Clinic, mpango wa mama wa taifa Margaret Kenyatta kwa usaidizi wa serikali ya Kenya. Gari hili limeegeshwa katika eneo la wazi, huku watu kadhaa wakiwa wameketi nje wakisubiri huduma, na mtaalamu wa afya akiwa mlangoni akiwa tayari kuwapokea wagonjwa.

Hili ni kundi la watu waliokusanyika chini ya mti katika mazingira ya nje ya kijijini. Mbele mtu mmoja ameketi akishughulika na karatasi na pesa. Anaonyesha kwa kalamu kwenye karatasi uku pesa zikiwa zimewekwa juu yake. Nyuma kuna watu kadhaa wakiwemo watoto wakiwa wameketi au kusimama wakifuatilia kinachoendelea.

Gari hili linalofanana na basi au lori limetengenezwa maalum kwa ajili ya huduma za afya za simu au mobile clinic . Upande wa gari umechorwa nembo za matibabu kama vile msalaba mwekundu pamoja na picha za watu wakifanyiwa vipimo. Gari hili limeegeshwa nje likisubiri wagonjwa.

Watu kadhaa wamekaa pamoja, mmoja wao akiwa amevaa shati yenye maandishi Community Health Worker nyuma. Mazingira haya ni ya shughuli ya kijamii au mafunzo ya afya ya jamii ambapo watu wanajadiliana au kushiriki katika kikao cha elimu.

Hii ni mazingira ya kitabibu ya meno ambapo mtu ameshika kompyuta kibao inayoonyesha picha ya x_ray ya meno ikiangazia taa ya juu na ya chini. Nyuma ya mtu huyu kuna mtalamu wa meno anayehudumia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha hospitali ya meno.

Hii ni hali ya meno ya mtu, hasa meno ya mbele ya juu, ambayo yanaonekana kuwa na changamoto kadhaa za kiafya. Kuna rangi ya manjano iliyokolea, madoa ya kahawia na mwanya kati ya meno makuu ya katikati. Dalili hizi zinaweza kuwa dalili za kuoza kwa meno au kuchakaa kwa enamel .

Hili ni tukio la huduma ya afya ya kinywa ambapo mtaalam aliyevaa glavu anachuguza sehemu ya mbele ya meno ya mgonjwa. Meno ya juu yanaonyesha mwanga kati ya jino ya mbele ya kushoto na kulia .Hali inayojulikana kama diastema .Mandhari ya nyuma inaonyesha vifaa vya kawaida vya daktari wa meno kama kiti cha wagonjwa.

Hii ni sehemu ya chini ya uso. Kidole cha shahada kimeguza midomo ili kukifungua kuonyesha meno. Meno hii inaonekana kuwa nyeupe na ya afya. Rangi ya ngozi ya mtu huyu ni ya kahawia iliyokolea. Mandhari ya nyuma ina rangi ya neutral bila vitu vingine.

Mtu mmoja amelala kwenye kiti cha tiba huku mdomo wake ukiwa wazi. Anapokea matibabu ya meno kutoka kwa mtaalamu aliyevalia sare za buluu na glavu nyeupe. Mtaalamu huyo anatumia vifaa vya kitaalamu kama: kifaa cha kuchimba meno na bomba la kuvuta maji maji. Mwanga mkali unaelekezwa kwenye mdomo wa mgonjwa ambaye amevaa miwani ya kujikinga.

Mtu huyu anaonyesha utaratibu wa kusafisha meno kwa kutumia brush ya umeme au kifaa cha kusafisha meno. Kinywa chake kimefunuliwa na meno yake yanaonekana safi. Huku kifaa hicho kikihusiana moja kwa moja na uso wa meno na sehemu ya kando ya kinywa.

Meno ya mtu huyu yameharibika vibaya, hasa meno ya mbele ambayo yana sehemu kubwa zilizochakaa na kupoteza sehemu. Kisa hiki kinaonyesha hali ya kutokuwa na afya ya meno au madhara kutokana na mgusano au ajali.

Hii ni utaratibu kwa kitibabu unaoendelea, ambapo wataalamu wawili wa afya wamevalia mavazi ya upusuaji. Mavazi ya kijani na buluu, barakoa, glavu na kofia ya upasuaji. Wote wanamhudumia mgonjwa aliyelala, huenda wanamfanyia upasuaji wa kinywa au meno.

Hii ni sehemu ya chini ya uso wa mtu ikizingatia mdomo na tabasamu. Meno meupe na safi yanaonyesha afya bora ya mdomo. Midomo imetabasamu kidogo ikiashiria hisia za furaha. Ngozi iya mtu huyu ina rangi nyeusi .

Meno hizi zinaonyesha dalili za matatizo ya kiafya ya kinywa yakiwa na madoa ya njano. Mpangilio sio wa kawaida na ishara za kuoza kwa baadhi. Fizi zimevimba na kurudi nyuma kutoka kwenye meno. Hali inayoweza kuashiria ugonjwa wa fizi au msongamano wa uchafu.

Hii ni mkono uliovaa glovu ya buluu ukishika kifaa cha kitabibu cha meno ambayo ni kioo cha meno. Mandhari hii inaonyesha tukio la uchunguzi wa meno au utaratibu wa matibabu ya kinywa ambapo usafi na tahadhari ni muhimu. Glovu huonyesha hatua za kujikinga dhidi ya maambukizi, jambo muhimu katika huduma za afya ya kinywa.

Watoto wameketi kwenye benchi nje, wakiwa wamevaa sare za shule, mashati ya bluu ya kupauka na sketi au kaptula za rangi ya blaocheki. Mtoto mmoja amesimama huku akimshika mdoli wa kijani, na mwingine akiwa ameinua mkono kuuchukua.

Hii ni sehemu ya mbele ya kinywa cha mtu. Meno ya juu yana mwanya mkubwa kati ya meno mawili ya mbele. Meno ya chini yanaonekana kuwa yamepangika zaidi bila mabadiliko makubwa ya rangi au nafasi.

Moto mkubwa unawaka kwenye jengo au sehemu ya wazi ukitoa moshi mzito unaopanda juu ya mandhari ya nyuma, watu kadhaa wamesimama karibu wakiwemo waliovaa makoti mekundu yenye alama ya msalaba mwekundu ikidokeza kwamba ni wa huduma wa dharura au wafanyikazi wa huduma za msaada.

Maji yenye rangi ya udongo yamejaa katika sehemu kubwa ya makazi na watu kadhaa wamesimama ama wamekaa ndani yake wakielekeza macho mbele kwa tahadhari. Katika eneo la mbele, mtu mmoja amezama hadi kiunoni huku wengine wakijikusanya karibu na mtumbwi wa kabuni waliotumia kama njia ya kusafiri.

Hii ni adhari kubwa ya janga labda ni kimbunga, dhoruba ya upepo au mvua kali ambapo vipande vya mabati, matawi na mabaki ya miti vimetapakaa kwenye lawn ya nyumba. Nyumba ya nyuma inaonekana pia kuadhirika hasa kwenye sehemu ya paa na muundo wa nje. Hali ya uharibifu huu inaashiria namna maafa ya asili yanaweza kutokea ghafla na kuharibu maeneo ya makazi.

Mtoto anakunywa maji kutoka kwenye bomba la chuma akiwa amepiga magoti. Amevaa shati la kahawia nyepesi na amepiga magoti ardhini ili kufikia bomba. Bomba hilo la chuma linaonekana kutoa maji moja kwa moja huenda ni sehemu ya huduma ya maji ya jamii.

Hii ni nyumba iliyoathiriwa na janga. Sehemu ya jengo imebomoka na kuna vifusi na mabaki yamezagaa nje. Mandhari hii inaashiria adhari za maafa kama vile mafuriko, tetemeko la ardhi au uharibifu wa miundombinu kutokana na sababu za kibinadamu au asili.

Hiki ni chumba cha uchunguzi wa kimatibibu hasaa chumba cha X-Ray mashine ya X-Ray ina nembo ya GE ikionesha ni kifaa cha kisasa wa uchunguzi wa ndani ya mwili. Paneli ya kudhibiti muunganisho na mashine skrini ya kuonesha picha ipo pande wa kushoto vifaa vya umeme vimefungwa ukutani.

Chumba hiki cha hospitali kina vitanda vya wagonjwa na vifaa vya kisasa vya matibabu. Kuna mabango mawili yanayoonyesha kuwa kampuni ya Mozzart Bet imetoa msaada kwa kituo hiki cha afya. Moja likiwa na maandishi Kwa Kiswahili ambalo linasema Mozzart Bet husaidia huduma zetu za afya na jingine Kwa kingereza.

Hii ni mazingira ya kitabibu yaliyoandaliwa kwa ajili ya huduma za afya. Kuna pazia la kijani lililoning'inizwa kwenye fremu ya chuma ambalo hutumika kutoa faragha kwa wagonjwa hospitalini au kliniki. Pembeni kuna stendi ya dripu yenye ndoano ya kutundika mifuko ya dawa au maji kwa ajili ya matibabu.

Hili ni eneo la kazi lililowekwa kwa mpangilio na dawati la mbao lenye droo tatu upande wa kulia na sehemu ya kushikilia kompyuta ya mezani upande wa kushoto. Juu ya dawati kuna skrini inayoonyesha picha ya eksirei ya mguu. Sakafu imetandikwa vigae hali inayodokeza mazingira ya kimatibabu au kielimu.

Hii ni mashine ya X-ray ya meno ya panoramic , inayotumika kuchukua picha kamili ya mdomo wa mgonjwa, ikiwemo meno, taya na miundo inayozunguka. Mashine hii ina mkono mkubwa wa mviringo unaozunguka kichwa cha mgonjwa wakati wa kuchukua picha.

Hii ni mashine ya uchunguzi wa moyo ikiwa juu ya gari la magurudumu. Mashine hiyo ina nyaya za elektrodi zinazotumikwa kupima shughuli za umeme za moyo. Skrini inaonyesha grafu ya mawimbi ya moyo na kuna vitufe vya kuendesha mashine hiyo chini ya skrini.

Haya ni mapipa mawili marefu ya takataka yenye umbo la mstatili na sehemu ya juu iliopinda. Pipa moja ni la buluu na lingine la jeupe lenye kifuniko cha buluu. Kila pipa lina pedal ya chini ya buluu inayowezesha kufunguliwa bila kutumia mikono. Mapipa haya yamewekwa kwa kando dhidi ya madhari ya nyuma nyeupe.

Ukanda wa jengo umezungukwa na kuta ya manjano na sakafu ya vigae vyeupe. Mtu aliyevalia mavazi ya buluu anapita kwenye mlango wa vioo. Juu yake kuna bango lenye maandishi emergency .Ukutani kuna reli za kushikilia pamoja na umeme.

Meza imepangwa na vifaa vya maabara au tiba, ikiwa na kompyuta yenye skrini inayowasilisha taarifa fulani. Kibodi, kipanya na chupa ya dawa ya kutakasa mikono. Viti na mtu mmoja anaonekana kwa sehemu, huku droo za meza zikiwa na lebo na sanduku moja likiwa chini ya meza. Mazingira haya yanaonyesha utaratibu wa kazi katika maabara au kituo cha afya.

Mwanamke amevaa mavazi ya kitabibu ya buluu kijani, barakoa na glavu za buluu. Ameketi sakafuni akiegemea ukuta mikono ikiwa imeunganishwa kwa utulivu. Ukuta wa nyuma ni wa rangi nyepesi na mlango wa chuma umefungwa upande wa kulia.

Bango lenye mandhari ya rangi mbali mbali limeandikwa maneno is stress making you sick? likiambatana na kauli ndogo inayo uliza adhari ya mafadhaiko kwa afya ya mwili. Juu kuna na nembo ya shirika la Think mental Health Jamaica pamoja na utepe wa kijani unaowakilisha uhamasishaji wa afya ya akili.

Dawa hii ni Profen Ibuprofen Suspension, aina ya dawa inayotumika kupunguza maumivu, kuzuia uvimbe na kupunguza homa. Dawa hii hutumika sana kwa watoto, kwani ni fomu ya kiowevu inayorahisisha kipimo na matumizi kwa watoto ambao hawawezi kunywa vidonge.

Kifurushi cha dawa chenye rangi ya buluu kimeandikwa acetaminophen . Kando yake kuna chupa nyeupe yenye lebo ya buluu, ikibeba maelezo yanayofafana kuhusu dawa hiyo. Maelezo ya ziada kama five hundred miligrams na twenty four caplets inaonyesha kiwango cha na idadi ya vidonge vilivyomo.

Hii ni chupa ya dawa enye lebo iliyoandikwa Vaccin BCG ikimaanisha chanjo ya BCG inayotumika kuzuia kifua kikuu. Maandishi ya kifaransa kwenye lebo yanasomeka. Chupa hiyo imewekwa juu ya uso wa buluu wenye muundo wa kitambaa na kuna chupa nyingine yenye kofia ya kijani nyuma yake.

Hii ni boksi la virutubisho vya lishe vilivyoandikwa Bio Nutrition Vitamin D ikionyesha kuwa kila kapsuli ina kiasi cha 12000 IU ya Vitamin D3 . Faidia ziliziorodheshwa kwenye boksi ni kuimarisha msongamano wa mifupa, kuimarisha kinga ya mwili, kuboresha hisia ya hali na kulinda seli.

Huu ni mchakato wa chanjo katika mazingira ya afya. Mtoa huduma amevaa sare ya buluu akimpa chanjo mtu mwingine. Mwenye kupokea chanjo amevaa shati ya mistari na barakoa. Ameketi kwa utulivu. Mandhari inaonesha chumba cha afya chenye dawati na vifaa vya matibabu. Kinadokeza kuwa ni kliniki au kituo cha afya.

Hiki ni jumba cha hospitali cha watoto wachanga huenda ni kitengo cha huduma maalum kama NISU kuna vitanda na incubators kataa ambapo watoto wachanga wamelaswa wakiwa wanatunzwa na watu wazima labda wauguzi au wazazi waliovalia mavasi ya kawaida au hospitali.

Daktari aliyevaa glavu anamhudumia mtoto mchanga aliyelazwa kwenye incubator . Anafanya huduma ya tiba kwa uangalifu mkubwa. Eneo hilo linaonyesha kuwa ni sehemu ya hospitali ya watoto au kitengo cha uzazi. Vifaa na mavazi ya mtaalamu huyo unasisitiza usafi na uangalizi wa hali ya juu kwa afya ya mtoto.

Mtoto mdogo anapewa dawa au chanjo ya matone akiwa ameshikiliwa kwa uangalifu huku mhudumu wa afya aliyevalia jozi ya kijani akitekeleza jukumu lake kwa ustadi. Kando, mtu mwingine anashikilia mtoto wa pili. Hali hii inaonyesha kuwa huduma hii inalenga watoto zaidi ya mmoja kwa wakati mmoja.

Mtoto aliyelala kifundifundi anapewa dawa ya matone mdomoni kupitia drip ya plastiki inayoshikiliwa na mhudumu. Mkono wa mhudumu upo karibu na kinywa chake ukimnywesha dawa.

Mtoto amevalia fulana ya rangi ya machungwa yenye maandishi ya buluu, akipokea chanjo ya matone kupitia mdomo. Mikono ya mtu mzima inashikilia kichwa chake kwa uangalifu huku akimpa matone kwa kutumia kifaa kidogo cha kudodoshea. Mandhari ya nyuma ni ya nje na uso wa zege unaonekana chini, ukionyesha mazingira ya kawaida ya utoaji wa huduma za afya.

Mtoto mchanga amelazwa juu ya blanketi ya waridi yenye muundo ya mduara. Amevalishwa mavazi meupe na nepi huku mkono wa mtu mzima ukishika mkono wake karibu na kichwa chake. Mazingira yanatoa taswira ya eneo la hospitali au huduma ya kitabibu, huenda akiwa ndani ya incubator au chini ya taa ya joto.

Hili ni bango la kampeni la shirika la WHO na UNICEF likiwa naam kichwa kikuu emergency called to action chini yake kuna ujumbe unasisitiza hatua dhidi ya mlipuko hasua wa polio mfumo huu una formation and polio accurate prevention and response na COVID 19 distract immunisation a call for action and funds to protect children by vaccination .

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda cha hospitali au meza ya uchunguzi wa kimatibabu. Amevaa shati jeupe lisilo na mikono na nepi, akiwa amefunikwa na blanketi ya pinki. Mandhari ya chuma ina kuta za pinki na mabati ya mbao. Vifaa vya matibabu kama monita, vikapu vya nyaya, na vyombo vya kuhifadhi dawa au vifaa.

Hii ni shughuli ya huduma ya afya, ambapo mtoto mchanga anapokea chanjo kutoka kwa mtaalamu wa afya, aliyevalia sare, na barakoa. Mama wa mtoto ameketi kwenye kiti, akimshikilia kwa upole, huku mtoto akiwa amevalia mavazi ya madoadoa.

Hii ni huduma ya matibabu kwa mtoto mchanga aliyelazwa katika kifaa cha uangalizi maalum. Huenda ni incubator au kitanda cha kliniki cha watoto wachanga. mtoto amefunikwa kwa blanketi ya madoadoa ya rangi nyekundu na chungwa na wahudumu wawili wa afya waliovaa glavu wanamhudumia, mmoja akiwa na sindano au kifaa cha matibabu mkononi.

Mtu mmoja anapokea sindano katika mkono wa juu kutoka kwa mtaalamu wa afya aliyevaa glavu na koti jeupe ishara ya huduma ya kitaalamu ya matibabu. Muonekano wa mavazi ya mpokeaji, shati yenye maua na barakoa usoni unaonyesha tahadhari ya kiafya na hali ya mazingira inaashiria klininki au kituo cha chanjo.

Mtoto huyu mdogo amelala kwenye kitanda. Yeye ana bandeji nyeupe iliyofungwa kichwani. Amevalia nguo zenye rangi nyekundu, na ana vifaa vya matibabu vilivyounganishwa naye. Yeye yuko macho, na anatazama upande.

Mikono inaoshwa chini ya bomba la maji kwenye sinki la chuma cha pua. Maji yanatiririka kwa kasi ya wastani kutoka kwenye bomba na mtu anaonekana akipaka mikono yake kwa pamoja huenda ni hatua ya kusafisha kwa kina. Ukuta wa vigae uko nyuma ukidokeza mazingira ya ndani ya nyumba.

Mwanariadha ameketi kwenye uwanja wa kukimbia akishika mguu wake kwa maumivu, huenda ameumia wakati wa mazoezi au mashindano. Amevalia fulana nyeupe isiyo na mikono, kaptula nyeusi na viatu vya kukimbia vyeupe. Uwanja wa kukimbia ni wa rangi ya nyekundu, unaonyesha mazingira ya michezo. Amejishika mguu kwa maumivu, huenda ni jeraha la misuli, kifundo au misuli wa mpaja.

Huu ni mkono uliofungwa bandeji ukiwa umelazwa juu ya kitambaa cha buluu. Huenda ni kitanda cha hospitali au kitambaa cha matibabu. Bandeji zimefunika mkono mzima hali inayodokeza jeraha kubwa au upasuaji ulitokea hivi karibuni.

Hili ni shamba la mahindi lenye mimea ya mahindi yenye majani ya kijani. Ingawa baathi ya majani yanaonekana kukauka na kuwa ya kahawia. Anga ni ya rangi ya buu ikionyeshha hali ya hewa nzuri.

Huu ni mmea wa nyanya wenye nyanya kadhaa za kijani zinazokua. Mmea huu umefungua kwa kamba kwenye vikingi vya mbao ili kuiweka wima. Mandhari ya nyuma ina anga ya bluu safi enye mawingu macheche na miti kwa mbali. Mazingira hii inaonesha hali nzuri ya hewa na bustani yenye afya.

Majani ya kijani yenye muundo wa kijani kutoka kwenye mashine ya mimea yakizungukwa na maua madogo ya manjano yaliyokuasnyika kwa karibu. Maganda ya mbegu yamejivuta kutoka kwenye matawi yakionyesha hatua tofauti za ukuaji wa mmea huo.

Miti mingi yenye majani yanaachilia miale ya jua kupenya kwenye matawi. Vivuli vya majani vinaonekana ardhini ambapo nyasi zimetawala upande mdogo na kwingine ni njia ya udongo. Kitita cha kuni kiko chini ya mti mmoja.